Rais na jaji mkuu wanatembea pamoja kwa utulivu wakionyesha umoja na ushirikiano kati ya serikali na mahakama katika kusimamia haki na maendeleo ya nchi.

Rais pamoja na jaji mkuu wanatembea huku wakitabasamu, jambo linaloashiria ushirikiano mzuri kati ya serikali kuu na mhimili wa mahakama katika kuhakikisha kwamba maendeleo imekuwa nchini.

Ili kupata huduma za haraka, wananchi wanapaswa kutembelea kituo cha huduma, kinachotoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi, kama vile usajili wa vitambulisho, leseni na maombi mengi kwa haraka na kwa ufanisi.

Alama ya kidole ya mwanasiasa, inachukuliwa kwa uangalifu, wakati wa kuomba kitambulisho, ili kuhakikisha utambulisho wake, umehifadiwa kwa usahihi na kwa usalama.

Ili kujitambulisha na kujidhibitisha, mkenya yeyote yule ambaye amehitimu miaka kumi na nane, anapaswa kuwa na kitambulisho ambacho kinapeanwa na serikali kuu.

Mchezo wa kandanda ni mchezo ambao huchezwa ulimwengu kote . Kenya vilevile imethamini mchezo huu. Serikali ya Kenya hutenga pesa za kuhakikisha kwamba vilabu vya nchi vimepata pesa za kujikimu na kueneza mchezo huu.

Rais, naibu rais wa zamani, jaji mkuu, jaji mkuu wa zamani, pamoja na naibu wa jaji mkuu walikusanyika pamoja katika hafla muhimu ya kitaifa, wakionyesha mshikamano wa ngazi za juu za uongozi na sheria nchini.

Wanawake wanacheza mpira wa kikapu kwa nguvu na ufanisi wakionyesha umoja, mbinu nzuri na kupigana hadi dakika za mwisho ili kupata ushindi katika mechi hiyo ya msisimko.

Ili kuhakikisha kuwa wananchi wanaishi vyema, serikali inahitajika kuhakikisha kwamba wananchi wamepata maji safi ya kunywa, ya kuoga na ya kuwapa mifugo yao pia.

Tenki ya maji limewekwa juu ya mnara maalum, ili kuhakikisha maji yanateremka kwa urahisi, hadi kwenye nyumba au mashamba, bila kutumia mashine yeyote za kusukuma.

Wafanyikazi wa mahakama ya baraza wanatekeleza majukumu yao kwa uangalifu, wakihakikisha haki inatolewa kwa wakati na kwa usawa kwa wote wanaowasilisha mashauri yao.

Kuchukua alama za vidole na picha ya pasipoti ni hatua muhimu katika mchakato wa utoaji wa hati za utambulisho, zikihakikisha usalama na udhibitisho wa mtu binafsi.

Uhusiano kati ya wanasiasa na wananchi, ni uhusiano ambao unafaa kuwa uhusiano wa ukarimu. Rais anapaswa kuhusiana na wananchi ili kuelewa yale ambayo yanasumbua wananchi na kuwasaidia kutatua shida zao.

Meza ya maelezo katika ofisi ya serikali, hutumika kuwahudumia wananchi kwa kuwapa taarifa muhimu, kuhusu huduma mbalimbali, taratibu na nyaraka zinazohitajika kwa urahisi na kwa haraka.

Wanasiasa wanaonyesha ushabiki wao uwanjani kwa kushangilia timu wanayoipenda wakipeperusha bendera na wakisherehekea kila wakati goli inapofungwa na timu hiyo.

Wanawake wa mchezo wa kandanda wanapiga gumzo kwa furaha wakielekea uwanjani, wakijadili jinsi mchezo utakuwa na wakiwa na tumaini kuwa timu yao itaibuka washindi.

Watu wanatoka kwenye kituo cha huduma, wakiwa na tabasamu kwa sababu wamepata huduma zao kwa wakati, bila usumbufu mkubwa kutoka kwa wahudumu waliokuwa na msaada.

Viongozi wawili walipokutana walisalimia kwa heshima kubwa mbele ya majaji wawili, tukio ambalo linaonyesha ushirikiano na kuheshimiana kati ya pande mbili muhimu katika shughuli za kisheria na uongozi.

Wachezaji raga kutoka nchi ya Kenya wameinua bendera ya Kenya juu, baada ya kuibuka washindi katika mchezo huo. Hii sio mara yao ya kwanza kuibuka washindi.

Serikali imehakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora, kama vile kupata vitambulisho ambayo inasaidia wananchi kuweza kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi na kudhibitisha utambulisho wao kwa usalama.

Mashabiki ni watu wazuri sana. Wanaposhabikia timu yao, wachezaji hupata furaha na kucheza zaidi ya walivyo tarajia kucheza. Kwa hivyo, mashabiki wakiwa, wachezaji wanapata fursa na nafasi ya kuibuka washindi.

Mashabiki wa kandanda wamejaa uwanjani, wakishangilia kwa nguvu na kupiga vigelegele pamoja na kupuliza vuvuzela, kuonyesha mapenzi na uaminifu wao kwa timu wanayoipenda.

Pasipoti za Afrika mashariki na Kenya, zikiwa kwenye meza karibu na bangili ya Kenya, iliyotengenezwa kwa ustadi, ikionyesha rangi na muundo wa kitamaduni wa nchi hiyo ya Kenya.

Wachezaji wa kandanda wanacheza kwa umakini mkubwa, wakijaribu kufanikisha mabao na kushinda mchezo, kwa kuonyesha mbinu na nguvu zao uwanjani, huku mashabiki wakiwatazama.

Pasipoti nyingi zimefungwa kwa msongamano ndani ya sanduku la karatasi zikiwa zimehifadhiwa kwa ajili ya usafirishaji au usindikaji wa baadae.

Wakenya wameketi kwenye viti vya subira katika kituo cha huduma, wakisubiri kwa subira huduma mbali mbali za serikali, zinazotolewa kwa haraka na kwa ufanisi kama vile kutafuta leseni, kutafuta kitambulisho na kupata huduma mbali mbali.

Mashabiki hushangilia timu zao. Timu isiyo na mashabiki ni timu mbaya. Mashabiki wakiwa uwanjani wanawapa wachezaji motisha wa kucheza na vilevile uwezo wa kuibuka washindi.

Mashabiki wa kandanda wanapiga kelele wakiimba wimbo wa timu yao na kupuliza vuvuzela , wakionyesha shauku na upendo mkubwa kwa michezo uwanjani. Ni vyema kushabikia timu yako kwa sababu njia hii, inawapa wachezaji motisha.

Jaji mkuu anatoa hotuba yake kwa utulivu na umakini akisisitiza umuhimu wa haki, uhadilifu, uwajibikaji, ustawa katika mfumo wa mahakama nchini kote.

Mashabiki wanatembea pamoja kwa furaha, wakiimba nyimbo za kushangilia timu yao, huku mmoja akipiga ngoma. Jambo linaloongeza shamra shamra na kuleta umoja katika timu yao.

Mashabiki walioko uwanjani wanashangilia kwa nguvu, wakipuliza vuvuzela na kuimba nyimbo za kuhamasisha timu yao, wakionyesha upendo na kujitolea kwa michezo hii. Wanapenda kuishabikia timu yao.

Wachezaji wa kandanda, wanasherehekea bao kwa furaha kubwa, wakikimbia pamoja mmoja wao akigusa kichwa ya yule aliyefunga. Kuungana mkono na kushangilia kwa pamoja mbele ya mashabiki, huonyesha upendo na ushirikiano.

Mchezo wa kandanda ni mchezo ambao unapendwa duniani kote. Wakenya pia hupenda mchezo huu. Serikali ya Kenya hutenga fedha za kuhakikisha kwamba mchezo huu umeenezwa zaidi na kote nchini.

Waziri wa baraza la mawaziri anaapishwa rasmi mbele ya viongozi wakuu wa serikali akiapa kutumikia wananchi kwa uaminifu na kulinda katiba ya nchi. Anahakikishia wananchi kwamba atawatumikia inavyofaa.

Matembezi ya amani yaliyoandaliwa na mpango wa upatanisho wa mahakama, yanaonyesha umuhimu wa kutatua migogoro kwa maelewano bila kupoteza muda na gharama kubwa za kesi.

Kubadilika kwa hali ya maisha inamhitaji mtu kujijulisha zaidi kuhusiana na maswala ya teknolojia, kwa sababu ni teknolojia ndio mkondo ambao maisha ya kisasa unachukua.

Vifurushi vya kadi za utambulisho vimewekwa pamoja kwa mpangilio mzuri vikisubiri kusambazwa au kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi mbali mbali.

Aliyeibuka kuwa mshindi alikipokea kiapo cha urais. Hili ni tukio la kihistoria ambalo hufanyika kila baada ya miaka minne likionyesha mabadiliko ya amani wa uongozi wa nchi yetu ya Kenya.

Wachezaji wa Kenya wanaheshimu wimbo wa taifa kwa kusimama wakiwa wamesimama mkao wa heshima, wakionyesha mshikamano na upendo wao kwa nchi, wakati wa hafla za michezo.

Bidii za mchwa zimefanya zikaipuka washindi. Hamna chochote ambacho kinawafurahisha wachezaji kama vile kuepuka washindi, kwa ivyo tuna paswa kujikaza kisabuni tunapoika zoezi ili tuipuke washindi.

Serikali imehakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora za kutosha. Huduma kama vile kutafuta kitambulisho, kutafuta leseni, kutafuta pasipoti ama kutafuta stakabadhi za kuzaliwa.

Siku za maonyesho ya biashara za kimataifa Nairobi, hutoa fursa kwa wafanyibiashara, kuonyesha bidhaa zao, kujifunza teknolojia mpya, na kuanzisha ushirikiano wa kibiashara, na kuhakikisha kwamba wakiwa na matatizo yoyote, yametatuliwa kortini.

Mchezo wa kandanda ni mojawapo ya michezo ambayo serikali hupenda kuhahakikisha kwamba umefanyika. Hii ni njia mwafaka ya kufanya wananchi wapatane na kujuana na kuishi katika hali ya upendo, umoja na usawa.

Kampeni za vyama vya kisiasa zinafanyika kwa nguvu wakati wagombea wanpoteuliwa rasmi, na kupewa tiketi za kuwania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi unaokuja, wakijiandaa kuwahudumia wananchi.

Aliye kuwa naibu wa rais ambaye sasa ni rais mteule, anachukua kiapo cha ofisi, ana ahidi kuhudumia wananchi kwa uadilifu, kuleta maendeleo na kulinda katiba ya nchi kwa moyo wake wote.

Rais anaposalimia majaji wanaonekana kuwa na furaha. Inaonyesha heshima na ushirikiano kati ya serikali na mhimili wa mahakama katika kulinda utawala wa sheria na haki.

Mashabiki wa michezo mbalimbali hufurahia wanapoenda kushabikia timu zao zinapocheza, zaidi ya hayo wanapata furaha tele wakati ambao timu zao zinaibuka kuwa washindi.

Kila timu inapigania kupata ushindi. Wachezaji wa mpira wa kikapu, wanacheza kwa bidii na mbinu mbali mbali, wakijaribu kufanikisha magoli, na kushinda mchezo kwa kushirikiana kikamilifu uwanjani.

Mchezaji mmoja wa kike, anajitahidi kwa nguvu zake zote kupita kati ya wapinzani wawili, kwenye mchezo wa handball akitumia mbinu na kasi ili kufanikisha kupiga pasi au kufunga goli muhimu kwa timu yake.

Mchezo wa vikapu ni mchezo ambao hulainisha mwili. Watu ambao wanahusika katika michezo hii huwa na miili ambayo imenyooka. Ni vizuri kuhakikisha kwamba umehusika katika michezo kama hii.

Jaji mkuu anapokula kiapo cha uaminifu anaahidi kuhudumu kwa haki ,uadilifu na kulinda katiba ya nchi, akisimamia mahakama kwa uwazi na usawa. Hili ni njia la kuhakishia wananchi usalama wao kisheria.

Mwanasiasa anapochukuliwa picha ya pasipoti katika ofisi ya serikali, anahakikisha taratibu zote za kitambulisho zinafuatwa kwa usahihi, ili kuendelea na shughuli zake za kitaifa na kimataifa.

Hali ya mfumo ya mahakama na utawala wa haki inahusisha ufanisi, uhuru wa mahakama, na usawa katika kutekeleza sheria ili kuhakikisha haki inapatikana kwa wote bila ubaguzi.

Mwanchi yuko katika ofisi ya huduma za huma akipigwa alama ya vidole. ili kudhipitisha utambulisho wake kwa ajili yakupata huduma mbalimbali za usalama kutoka kwa serikali.

Viongozi wa chama cha kisiasa wanapofanya mkutano na waandishi wa habari, hutoa taarifa muhimu kuhusu msimamo wao, mipango ya siku zijazo na kujibu maswali yanayohusu maswala ya kitaifa na wananchi.

Mwananchi ambaye amehitimu miaka kumi na nane, ni vyema kupata kitambulisho. Kitambulisho hii humsaidia kujithibitisha na kujitambulisha kama mkaazi wa sehemu fulani, ama mwananchi wa nchi fulani.

Wakenya wanapokelewa katika ofisi za serikali wakitafuta huduma mbali mbali kama vile kupata vitambulisho lezeni na taarifa muhimu kwa lengo la kufanikisha shughuli zao za kila siku.

Wafanyakazi wa kituo cha huduma, wanatoa huduma mbalimbali kwa wananchi chini ya hema, wakisikiliza mahitaji yao kwa makini, na kuhakikisha kila mtu anapata huduma bora kwa usaidizi wa kitaalamu.

Mwavuli uliobeba nembo ya kampeni ya mwakilishi wa wanawake Nairobi, unaonyesha umoja na matumaini, ukiwaleta pamoja wanawake na jamii yote, kwa lengo la kubadilisha maisha kupitia uongozi bora.

Kabla ya kuanza kazi, jaji mkuu ambaye amechaguliwa na rais anapaswa kuapishwa ili kudhibitisha kwamba atafanya kazi kulingana na katiba ya nchi.

Wachezaji wawili wa kandanda, waliokuwa wapinzani, wanakimbizana kwa bidii uwanjani kila mmoja akijaribu kumudu mpira ili kusaidia timu yake kupata ushindi.

Jaji mkuu ambaye ndiye rais wa mahakama kuu ya Kenya ndiye huzungumza kwa niaba ya majaji wote na mahakama zote katika nchi ya Kenya wakati ambapo swala ngumu inaulizwa na wananchi.

Mwananchi aliyeketi kwenye kiti cha kusubiri ,anasubiri kwa subira katika kituo cha huduma akitaka kupata huduma mbalimbali za serikali kama usajili wa vitambulisho pamoja na leseni.

Muongozo wa sera na taratibu za rasilimali watu wa mahakama, unaeleza miongozo muhimu ya usimamizi, maadili na mikakati ya kuhudumia wafanyakazi kwa ufanisi.

Majaji wa mahakama kuu ya Kenya wameketi kwa heshima wakati wa kesi muhimu ikiendelea wakisikiliza kwa makini hoja zote zilizowasilishwa mahakamani.

Viongozi mbalimbali kama vile, mahakimu, mawakili na wanasiasa huja pamoja na kuzungumza ili kuhakikisha kuwa wananchi wamepata sheria ambazo zinaambatana na haki za kibinadamu.

Serikali imehakikisha kwamba kuna vikapu vilivyotengwa au vikapu spesheli vya kuhifadhi au kutupa takataka. Njia hii husaidia serikali kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni safi.

Ili kuhakikisha mchakato wa utoaji huduma unakua wa haraka na bora, wafanyakazi wa kituo cha huduma wanakusanyika kwenye kikao cha kazi, wakijadili mikakati na mbinu za kuboresha huduma kwa wananchi.

Mashabiki wa mpira wa kandanda, wanafurahia ushindi wa timu yao, wakishangilia kwa kelele, nyimbo na bendera, huku wakionyesha upendo na uaminifu kwa wachezaji wa timu yao.

Wachezaji wa mpira wa wavu, wanacheza kwa nguvu na umakini mkubwa, wakipokezeana mpira na kufanya mashambulizi ili kushinda pointi, na kufurahisha mashabiki wao kwenye mchezo huu.

Mchezo wa kikapu ni mchezo ambao unapendwa duniani kote, mchezo huu huleta watu wa aina tofauti pamoja, na kuwapa uwezo kushirikiana, uwezo wa kubadilishana mawazo na uwezo wa kubadilishana vitendo.

Jaji mkuu anapokea kiapo rasmi. Anajitolea kuhudumu kwa haki na kwa uadilifu akihakikisha mfumo wa sheria unaendelea kuimarika nchini Kenya. Kenya sheria hufuatwa.

Kituo hiki ni kituo muhimu kinachotoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi, kwa njia rahisi na ya haraka, kama vile kupata vitambulisho, leseni na vyeti vya kuzaliwa.

Wachezaji wanaoshangilia wenzao wa timu kwa furaha, wanaonyesha umoja na uchangamfu, wakiwapa motisha ya kuendelea kufanya vizuri uwanjani. Motisha hii huwapa wachezaji morale ya kucheza na kwa hivyo kuendea ushindi.

Kuapishwa kwa mawakili wa mahakama ya juu ya Kenya, ni tukio rasmi ambapo waliopita mtihani ya skuli ya sheria ya Kenya na kudumu mafunzo ya kitendo, huchukua kiapo mbele ya jaji mkuu na kujisajili kwenye orodha ya mawakili

Mbele ya jengo ya Huduma, wafanyikazi wa kituo hicho cha Huduma wanapiga picha pamoja kwa furaha, wakionyesha umoja na ushirikiano katika kutoa huduma kwa wananchi wa Kenya.

Wachezaji wa kandanda, baada ya mchezo wanakumbatiana katika duara. Hili ni njia ya kuonyeshana ushirikiano na umoja wao wakiimarisha morale ya timu yao na kufurahisha mashabiki wao.

Ofisi ya uhamiaji inahudumia maombi ya pasipoti kwa ufanisi na uwazi. Inahakikisha kwamba mtu yeyote ambaye anataka pasipoti anatimiza vigezo na kupata huduma kwa haraka sana.

Jaji mkuu ambaye ndiye rais wa mahakama kuu ya Kenya, ndiye huzungumza kwa niaba ya majaji wote wakati ambapo swala lolote linalohusiana na sheria linaulizwa na wananchi.

Mashabiki wanapopiga kelele na kuimba kwa pamoja uwanjani, huleta nguvu na hamasa kubwa kwa timu yao, huku wakionyesha umoja na upendo kwa wachezaji wanaowakilisha ndoto zao.

Spika wa bunge na wa seneti, judge mkuu na naibu wake, maseneta na wabunge, wanakutana kujadili maswala muhimu ya kitaifa, na kuhakikisha sheria na haki zinafuatwa kwa njia ipasavyo.

Judge mkuu ambaye ndiye rais wa korti ya juu zaidi nchi, anatoa hotuba muhimu mbele ya wadau wa sheria, akisisitiza umuhimu wa haki, uadilifu na uwazi katika utendaji wa mahakama.